Mwanariadha aliyevalia sare yake ya rangi nyekundu ana saa mkononi. Nyumba ambazo zimejengwa na dirisha na paa ya mabati miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imemea kando ya nyumba.

Wanariadha ambao wanakimbia wawili wamejifunika macho, moja ameinua mikono juu amevalia kaptula ya rangi nyeusi, mashabiki wameketi kwenye viti vya rangi ya blue .

Wanawake saba ambao wamevalia blause wa rangi nyekundu wana ulemavu wa mguu. Wameketi kwenye viti vya magurudumu uku wakiwa wametabasamu. Kuna maua ambayo Ina matawi ya rangi ya kijani.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao michezo ya rangi nyekundu na kijani. Wanatumia magongo. Wako kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Mawingu mepesi yako angani.

Kompyuta ambayo ni ya rangi nyeusi iko juu ya meza ya rangi nyeupe kuna kalamu ambazo ziko kwenye mkebe, pia kuna kiti ambacho kimewekelewa Kando kuna kiti kingine ambacho kina koti juu yake.

Viwete wanne ambao wamevalia sare zao za mchezo, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ameinama huku akiwa amekunja mikono. Watu wanne wamesimama nyuma yao.

Mlango wa darasa ambao ni wa rangi nyekundu. Kuna karatasi na glasi. Kuna chuma ya rangi nyeusi. Maua ambayo ni ya rangi ya kijani, imepandwa. Sakafu ni ya simiti.

Wanariadha wanne ambao wamevalia sare yao ya michezo, wanaume wawili na wanawake wawili ambao wamesuka nywele. Kuna watu wengine ambao wamesimama kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani.

Mtu aliyevalia shati nyekundu iliyoandikwa kenya, na kofia ya rangi nyeusi, Ako kwenye mashua ya rangi nyeupe, Kuna kiti cha magurudumu kwenye maji. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imemea kando.

Mchezaji mwanamke ambaye ana shungi la nywele, amevalila mkufu shingoni na sare yake ya mchezo ya rangi nyeusi na nyekundu, akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Uwanja una nyasi ya rangi ya kijani.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo; wanaume nane na wanawake wanne Wawili wao wamevalia miwani. Mwanamke mmoja ni mlemavu, ameketi. Wameshikilia kibao cha rangi ya manjano na nyeusi.

Ghorofa iliyo na milango ya rangi ya hudhurungi, dirisha ya rangi ya kijani, maua ya rangi ya majano na kijani, nyasi ya rangi ya kijani, mti mdogo umepandwa ulio na matawi ya rangi ya kijani.

Mwanamke mmoja aliyevalia kofia la rangi nyeusi na shati ya rangi nyekundu ameketi kwenye mashua , mwanaume mwingine ameshikilia kiti cha magurudumu . Watu wawili wamesimama kwenye maji machafu, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Kitabu ambacho kimefunguliwa kipo juu ya meza. Kwa ukurasa mmoja kuna picha ya mtoto ambaye ameinama. Upande mwingine kuna picha ya familia ambayo inakula chakula. Kuna mikono na maandishi mengine.

Mwanariadha mmoja ana saa mkononi .Mwingine amejifunika macho na kifaa cheusi .Mashabiki wameketi, wengine wamesimama kuinua mikono. Kipaza sauti cha rangi nyeusi, mzee aliye na nywele nyeupe kichwani .

Watu wengi wapo kwenye uwanja. Mmoja amesuka nywele na kuvalia miwani, wengine wameketi viti vya rangi nyeupe. Nyasi ya rangi kijani , miti iliyona matawi ya rangi ya kijani.

Kiwete ambaye amevaa miwani ameshikilia kitu mkononi. Mtu ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano, watoto wawili ambao wamesimama, nyasi ya rangi ya kijani na mawingu ya rangi ya samawati.

Wachezaji watatu ambao wamevalia sare yao ya michezo wana ulemavu wa miguu, hivyo wanatumia magongo, Kuna mpira wa rangi nyeupe na nyeusi ambao uko kwenye uwanja. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imepandwa.

Jumba ambalo lina ukuta wa rangi nyeupe na michoro ya wanyama pale kuna maua ya rangi ya kijani pia kuna nyasi ya rangi ya kijani . Kuna mawingu ya rangi ya samawati pia kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya manjano.

Mchezaji ambaye amevalia sare yake ya michezo ana ulemavu wa miguu. Ameshikilia magongo kwenye mikono yake. Mpira uko kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Kuna viti vya rangi nyeupe ambapo ni pahali penye mashabiki hukaa.

Watu ambao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu wanaume kwa wanawake kuna walio na ulemavu, wameketi kwenye kiti cha magurudumu mmoja amebeba bendera ya Kenya.

Mchezaji ambaye ana nywele ndefu anaendesha baiskeli, akiwa na ulemavu wa miguu. Uwanja una nyasi ya rangi ya kijani, kuna taa ambazo zinawaka na giza inaonekana.

Jengo ambalo ni la ghorofa tatu, kuna milango ya rangi ya hudhurungi na dirisha, chuma ya rangi nyeusi, imeshikilia hapa. Nje kuna maua ambayo ni ya rangi ya pinki na ingine ya rangi ya kijani.

Kompyuta, kiibodi, na vipanya viwili vya rangi nyeusi, ipo juu ya meza ya rangi nyeupe. Kuna vitabu na karatasi nyingine, chumba hicho kina dirisha cha rangi ya kijani.

Watu wawili ambao wanaendesha baiskeli, wamevalia sare iliyoandikwa Kenya. Kichwani wamevalia kofia ya chuma. Miguuni wako na soksi na viatu. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mkono wa mtu ambao umeshikilia kitabu ,kwenye jalada pamechorwa farasi wawili mwanaume na mwanamke wako juu, kuna uwanja ambao Una nyasi ya rangi ya kijani na mawingu mepesi kwenye anga ya samawati.

Chuma cha rangi nyeupe ambapo bendera hufungwa kimezungukwa na maua ya rangi ya kijani na manjano na miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na tenki ya maji ya rangi nyeusi.

Jengo ambalo ni la ghorofa , mabati ya rangi nyekundu, maua ambao ni ya rangi ya kijani na manjano ndoo yenye rangi ya nyekundu iko kando na sakafu.

Watu wanee watatu wao ni wachezaji walio na ulemavu wa miguu wameshikilia magongo inayosaidia kutembea, kuna nyasi ya rangi ya kijani na viti ambapo mashabiki huketi.

Darasa ambalo kwenye ukuta pamejengwa mchoro ya wanyama kama vile samaki. Kuna chuma ya rangi nyeusi kando ni maua ya rangi ya kijani mawingu mepesi yako kwenye anga ya samawati.

Kitabu ambacho kwenye jalada, pamechorwa watoto watatu, ambao wanaruka kamba. Nyasi ya rangi ya kijani. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati. Kitabu kingine cha rangi ya buluu.

Uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kijani na miti ambayo ina majani ya rangi ya kijani, kuna tanki ya maji ya rangi nyeusi nyumba imejengwa ambayo ni ya gorofa, ndoo ya rangi nyekundu ipo nje ya nyumba.

Mipira miwili ipo kwenye uwanja uliyona nyasi yenye rangi ya kijani. Watu waliovalia sare yao ya michezo, wamesimama wengine wao ni viwete. Uga ambao ni wa ukuta , miti iliyona matawi ya rangi ya kijani na nyumba.